Mwanamke wa jinsia ya kike ameshikilia simu, ambapo anajaribu kusoma mifumo mbalimbali ya kusoma na kuelewa kuhusu mifumo ya kidijitali.